Chakula kizuri na kitamu kilichopikwa na kinaonekana kuvutia kimepakuliwa kwenye sinia kubwa ikiwemo mchele, nyama, viazi, na supu, na kachumbari iliyowekwa ndani.

Chakula kitamu na kizuri kinaonekana kikiwa na ladha nzuri, kimepakuliwa kwenye sahani mbili moja ndogo na ingine kubwa. Watu hula chakula kwaajili ya kupata nguzu ikiwemo mchele, mayai na supu na tomato .

Kwenye meza kunayo sahani nyeupe iliyobeba chakula cha kuvutia ndani yake ikiwemo soseji, sambusa za rangi ya zambarau zenye pembe tatu na ndimu.

Kwenye mbuga ya wanyama iliyozungukwa na miti mirefu na mingi iliyo katika rangi ya kijani, kuna twiga wawili wamesimama wakiwa na madoa doa kwenye mwili yao. Watu huja mahali apa kuona twiga kuwapiga pia.

Kwenye sahani ya chuma iliyowekwa sakafuni mnamo chakula na baadhi yake ambao ni mchele mweupe, sukuma, samaki, ndizi na supu ya rangi ya chungwa.

Chakula aina ya nyama kilichowekwa juu ya jiko ikiwa vinachomwa kimepachikwa kwenye mishakiki kinavutia, kinaonekana kua na ladha nzuri. Watu hula nyama kwa ajili ya kupata nguvu.

Kwenye meza kuna chakula kimeekwa kilichipakuliwa kwenye sahani jeupe ikiwemo mchele uliopikika vizuri na unavutia. Samaki aliyekaangwa . Pia kuna kijiko kilichowekwa kwa ajili ya kulia chakula.

Chakula kizuri kinachovutia na kupendeza macho kinaonekana kua na ladha nzuri, kimepakuliwa na kuwekwa kwenye sinia iliyo rangi nyekundu ikiwemo pweza, nyama, mchele, kachumbari na supu.

Kwenye msitu wenye miti mingi, mirefu na mifupi iliyosheheni rangi ya kijani kibichi twiga watatu wenye madoadoa kwenye mwili wao wamesimama wakitazama.

Chakula kinachopendeza na kuvutia, kimepakiwa kwenye gazeti huku ukiwa ni muhogo uliopasuliwa vipande viwili. Kuna kipande cha ndimu kando yake na pia masala, watu hula na kufurahia.

Mwanamke mwenye asili ya Kiislamu ameketi kwenye kiti cha plastiki. Amevalia dera zuri refu huku akiwa amefunika uso wake kutumia hijabu huku anakaanga viazi na bajia kutumia jiko.

Jiko la makaa linalowaka ambalo limetengenezwa kupitia chuma juu yake kumeekwa nyama ya kuku inayochomwa pia kuna mishakiki na kikombe juu yake huku mayai yanayovutia yakiwekwa pamoja.

Kwenye mandhari ya kilimo, yupo mama mmoja aliyeangalia upande wa kushoto na kukalia ndoo. Mbele yake ni meza iliyo na samaki wakubwa.

Kwenye mazingira ya bahari yapo maji, kwenye ufuoni uchafu ulioletwa na maji hayo, nyasi zenye rangi ya kijani juu ya mchanga na kando yake ikiwa ni nyumba iliyoekezwa na paa la makuti na minazi inaonekana kwa mbali.

Kaimati nyingi zinazovutia na kupendeza zinaonekana zikiwa na ladha nzuri tena na tamu. Huwa zinatengenezwa kwa kutumia unga wa ngano, sukari na mafuta, halafu hukarangwa. Zimepakuliwa kwenye sahani nzuri sana.

Chakula kizuri na kitamu kinachovutia kimepakuliwa kwenye sahani ikiwemo ni mchele na nyama na supu. Watu hula kwa ajili ya kupata nguvu ya kufanya kazi na pia kufanya mambo mengine.

Kwenye mazingira ya sokoni bidhaa zilizotayari kuuzwa zimepakiwa na kuwekewa kwenye mikebe zikiwemo mchele, sukari, chumvi, mafuta, mayai na...

Kwenye meko linalotumia makaa, moto umewaka na vijiti vinne vilivyojazwa nyama vipo juu yake kwa jina la mishikaki.

Kwenye mazingira ya sokoni, ambapo mahindi na mihogo huchomwa. Watu wanaonekana kusimama sehemu tofauti, huku magari yakaonekana kwa mbali. Mti wa minazi ulio katika rangi ya majani mabichi unaonekana.

Mwanamme mmoja akiwa kwenye shamba, amevalia shati ya rangi ya samawati yenye mikono mifupi na kofia juu ya kichwa chake, huku mkono wake ukiwa umeshikilia kungu la ndizi lililo kwenye mgomba.

Mwanamme mmoja, akionyesha tabasamu kwenye paji la uso wake, amevalia shati ya mikono mirefu na kofia kwenye kichwa chake, yuko katika shamba, amezungukwa na miti mingi, huku akiwa ameshikia kihindi kwenye mkono wake.

Wanawake wawili na wanaume mmoja waliyovalia mavazi mazuri yakupendeza, wakionyesha tabasamu usoni mwao, mikononi wameshikilia madafu na mirija wakikunywa maji huku wakiwa na furaha.

Mteja ameketi kwenye kiti huku meza yake ikiwa imeandaliwa na kupakiwa chakula vinono, ikiwemo vikombe viwili vya chai, sambusa zilizowekwa kwenye sahani, vijiko, uma, kisu...

Mihogo miwili mizuri inayovutia na kupendeza inaonekana ikiwa na ladha nzuri imepakuliwa kwenye sahani iliyo na maua pia imemiminiwa masala juu yake watu hupenda kula chakula hiki kwa ajili ya kupata.

Chakula kizuri chenye ladha na kinachovutia na kupendeza, ikiwemo maandazi yaliyokarangwa vizuri pia yako katika rangi nyekundu na maharagwe yaliyopakuliwa kwenye sahani mbili na kuna vijiko ndani yake.

Kwenye mchanga wa bahari, takataka nyeusi zimeenea kila mahali. Pia kuna nyasi zinazomea kwa kutambaa, ambao wanyama baharini hutumia kama chakula. Ziko katika rangi ya kijani na zinapendeza.

Mwanaume mmoja aliyevalia shati ya rangi ya kijani ameinama huku akiwa ameshikia jembe kwenye mkono wake, tayari anapanda mgomba, amezungukwa na wanaume wawili huku pia miti ikionekana kando yake.

Mwanaume mmoja, aliyevalia shati kubwa ya rangi nyeupe, ameshikilia kijiko na mbele yake wapo samaki wakubwa waliokaangwa. Wamewekwa juu ya meza.

Bakuli hili la rangi ya kijani limebeba vifuu vinne vya nazi. Mojawapo kikiwa kimekunwa sehemu moja, na mkono wa mtu unaonekana kushika chengine ambacho kinaendelea kukunwa.

Kwenye sahani za chuma ni viungo vinavyotumiwa kupikia mboga baadhi ya bei zimewekwa ni kama zifuatavyo 160, 180, 400, 800,200.

Mwanaume mmoja akiwa anatembea kwenye barabara amevalia shati ya mikono mifupi iliyokatika rangi ya samawati na suruali ndefu nyeusi, juu kichwani amevalia kofia akiwa amezungukwa na miti iliyo rangi ya kijani mbele yake.

Kwenye mchanga wa bahari kuna takataka nyeusi zimeenea kila mahali pia kuna miti yenye rangi ya kijani inavutia kwa mbali, kuna makoko mawili yametandazwa na wavuvi hutumia kusafiri.

Chakula kizuri na kitamu kinachovutia, kinaonekana kuwa na ladha nzuri, ikiwemo maandazi matatu yaliyopikwa na kukarangwa, yamewekwa kwenye sahani nyeupe huku kando yake kukiwa na kibakuli kilichoko na maharagwe.

Kwenye mazingira ya baharini, mchangani kunazo takataka zilizo katika rangi nyeusi zimetapakaa, huku mti mrefu wa mnazi iliyokatika rangi ya kijani ukiwa umemea mbele yake.

Kwenye meza kuna vyakula kama vifuatavyo, nyama zilizochomwa kwa kutumia vijiti, kachumbari iliyotengenezwa kwa kabeji na tomato .

Chakula kizuri kinachovutia na kupendeza, kimepakiwa kwenye sahani na vijibakuli vidogo. Ikiwemo; ndizi, mchele, nyama, supu, na kachumbari. Kando yake kuna kisu na uma.

Kwenye meza ipo sahani ya chuma iliyojaa chakula cha kuvutia ambacho ni mchele wa nyama alafu kuna kachumbari ya kabeji. Kiti kinaonekana.

Chakula kizuri na kitamu kilichopikwa kimepakuliwa kwenye sahani moja nyeupe ikiwemo mchele, ndimu, limau, nyama, tomato na na kabeji.

Kwenye mazingira ya sokoni, watu wakiwemo wanawake kwa wanaume, mmoja wao akiwa amesimama kwenye duka linalouzwa nguo, huku wengi wakiwa wameketi wakiuza bidhaa kama samaki, dagaa.

Chakula kizuri kilichopakuliwa na kimeandaliwa, kinavutia na kupendeza pia kiko na ladha nzuri. Ikiwemo keki, sambusa, bajia, viazi. Pia kuna vijiko na uma.

Kwenye sufuria kipo chakula kitamu kinachovutia kwa macho. Kijiko cha rangi nyeupe kimeshinikizwa ndani na mchele ulio mweupe umemwagiliwa supu ya rangi nyekundu.

Chakula kizuri mna kitamu kinachovutia zaidi ikiwemo mahamri yaliyokarangwa vizuri, viazi, sambusa, bajia. Pia kuna maharagwe ya nazi yaliyohifadhiwa kwenye bilauri ndogo ikiwemo.

Kundi la watu wakiwa wamesimama huku nyuma yao kukiwa kuna chakula kimeandaliwa kimepakuliwa kwenye sahani ni ya rangi nyeupe ikiwemo mchele, ndizi, nyanya na mayai.

Kwenye masahani mawili ya rangi nyeupe, kipo chakula ambacho ni mahamri matatu yenye pembe tatu na maharagwe yaliyotengenezwa kwa nazi.

Kwenye mbuga ipo miti iliyoshinikiza rangi ya kijanikibichi na wanyama wanaoitwa ndovu wakubwa kwa wadogo wapo malishoni.

Kwenye mazingira ya bahari, dau moja lililo mbali na maji ya baharini limeegeshwa, likiwa limetengenezwa kutumia mbao. Miti iliyo katika rangi ya kijani imezunguka, huku mchanga ulio juu na taka nyeusi.

Kwenye mazingira ya sokoni, taa aina ya kandili inaonekana inawaka kwa mbali huku bidhaa tofauti zikiwa zinauswa ikiwemo nyama za kuchoma zilizo kwenye mishakiki mihogo, kachumbari.

Vyakula vitamu na vizuri venye ladha nzuri vinapendeza pamoja na kuvutia, viko mahali apa kwaajili ya kuuzwa ikiwemo; sambusa, mkate, viazi, kaimati, bajia na mahamri.

Meza iliyopangwa vizuri na ni nadhifu, kuna sahani mbili za chakula zilizoko juu yake ikiwemo mayai, mchele, supu, pia kuna jui𝑠i zilizowekwa kwenye glasi na umma 𝑛𝑎 𝑣ijiko.

Kwenye meza ya mviringo, yapo masahani tofauti yakiwa yamebeba vyakula na katikati yake ni dafu lililoekwa mrija ndani yake. Baadhi yavyo ni vibanzi, nyama, samaki.

Kwenye meza ndani ya chombo kilichosukwa, kipo kikontena ambacho kimebeba maharagwe ya nazi, na mboga zimewekwa juu yake. Mahamri matatu ya rangi ya zambarau.

Ng'ombe mzuri mwenye madoa meupe na meusi kwenye mwili wake amewekwa mahali kwa kukamuliwa maziwa, huku mashini ikiwa imewekwa kwenye matiti yake tayari kukamua maziwa na kupeleka kwenye uhifadhi.

Kwenye meza yapo masahani manne, mawili yakiwa na rangi nyeupe. Yapo na vyakula kama vifuatavyo: chipsi, nyama, na viazi karanga.

Kwenye chumba cha biashara juu ya meza zipo ndoo zilizoekwa bidhaa za kutumia katika viungo jikoni na viungo vingine vikiwa kwenye mabakuli kama ifuatavyo kitunguu saumu, tangawizi, bizari.

Sambusa zenye kuvutia sana, tena zenye ladha nzuri, zimetengenezwa kutumia unga wa ngano na kukarangwa na mafuta. Ndani yake huekwa maharagwe, au pojo, au nyama, na pia watu hukula sambusa wakati wowote.

Chakula kitamu kinachovutia na kupendeza kimepikwa vizuri kikiwa tayari kuliwa. Kimepakuliwa kwenye sahani ikiwemo mchele, viazi, nyanya, maharagwe na viazi.

Mawingu, yametanda kwenye anga yakiwa katika rangi ya kijivu na nyeupe. Huku kwenye mchanga, kunaonekana takataka zikiwa juu yake na pia kuna miti kando yake. Maji ya baharini yanaonekana kwa...

Kwenye mazingira ya kuvutia na kupendeza, kwenye nyasi zilizo rangi ya kijani zimesagaa kila mahali, huku sakafu ya magalana ikiwa imesafishwa vizuri, taa moja nyeupe likiwa linaonekanaa kwa mbali.

Chakula kizuri tena chakuvutia, kinachoonekana kuwa na ladha nzuri, kimepakuliwa kwenye sahani mbili, ikiwemo mchele, nyama na kachumbari. Pia kuna vijiko na uma vilivyoekwa kando.

Chakula kizuri tena kitamu kinachovutia kimepakuliwa kwenye sahani jeupe ikiwemo viazi vilivyokarangwa kwa ustadi zaidi. Pia kuna tomato iliyowekwa kwenye tini na mchele kando.

Mwanamke mmoja aliyevalia shati ya mikono midogo ameinama akiwa kwenye mikono yake, ameshika titi la ng'ombe anayokamua; maziwa yanayoingia kwenye ndoo. Watu hunywa maziwa kwa ajili ya kupata nguvu.

Yapo mabakuli kadhaa yaliyotengenezwa kutumia chuma, ndani yake yakiwa yamebeba viungo vya kutumika katika kutengenezea mboga jikoni. Baadhi yake ni bizari, tangawizi, na mtu anaonekana kwa umbali akiwa amevalia saa.

Chakula kizuri kinavutia na kupendeza nyama zilizochomwa na kuwekwa kwenye mshakiki zinaonekana kuvutia na tena ziko na ladha nzuri zimepakuliwa kwenye sahani nyeupe na kuwekwa kwenye meza.

Kwenye pani iliyojaa samaki na mchuzi wa nazi juu yake, ikiwa ni mboga limekatwa la pilipili. Inavutia kwa macho.

Chakula kitamu na kizuri kinachovutia na kupendeza. Kimepakuliwa kwenye sahani na kibakuli kidogo, ikiwemo maandazi yaliyo karangwa vizuri kutumia mafuta ya ngano na maharagwe yaliokaangwa kutumia nazi na pilipili.

Kwenye meza ya rangi ya kijani, yapo masahani mawili ya chuma, na moja likiwa limebeba kikombe cha chai na kijiko kimelala juu yake, masahani hayo yamebeba mahamri mawili, ndimu na dona.

Chakula kizuri na kitamu kinachovutia na kupendeza macho kimepakuliwa kwenye sahani iliyotengenezwa kwa chuma, ikiwemo samaki, mchele, kachumbari na supu.

Miti aina ya migomba imepandwa kwenye shamba kubwa, inavutia. Bado ni midogo, huzaa ndizi ambazo watu hutumia kama chakula na pia kuuza sokoni na kwenye vibanda.

Kwenye mazingira ya sokoni wanaume kwa wanawake waliovalia mavazi ya aina tofauti ya rangi, wamekuja kununua samaki kwa ajili ya kuuza, huku wengine wakitumia kama chakula, kukaranga na kuwapika.

Kwenye mazingira ya sokoni, watu tofauti waliovalia mavazi tofauti wamesimama wakionyesha tabasamu. Kuna bidhaa zinauzwa uzwa zilizowekwa juu ya meza ikiwemo viazi, kaimati, vitumbua na mandizi.

Ng'ombe wakubwa wanne wazuri wanaovutia na kupendeza wako na madoa meupe na meusi miwilini mwao. Mmoja ameketi, watatu wakiwa wamesimama, pia kuna maji kando yao ambayo hunywa wakiwa na kiu na kuekewa chakula.

Kwenye mazingira ya sokoni, kuna wanawake wengi, wamesimama wengine wakiwa wameketi. Mbele yao kuna mabakuli yaliyojaa samaki wazuri, wakiwa wadogo kwa wakubwa. Pia kuna wanunuzi.

Minazi miwili, iliyomea kwenye mchanga wa bahari, nyumba ndogo iliyoekezwa kwa paa la makuti, ikiwa imezungukwa na miti mingi yenye majani nzuri, na pia mazingira yanavutia.

Chakula kizuri kinachovutia na kupendeza, kinaonekana kikiwa na ladha nzuri, ikiwemo; ndizi, nyama, mchuzi, nyanya, na mchele. Kimepakuliwa kwenye sahani jeupe kando yake kuna glasi.

Kwenye barabara iliyojengwa na kabros, kipo kiganjo cha mtu mmoja anaye ota baiskeli iliyobeba madafu na mwanaume aliyeshikilia kisu anachonga mojawapo.

Kwenye mandhari ya bahari inayoonekana kwa umbali na maji mengi. Kando yake ni minazi na miti iliyo na kijanikibichi. Juu angani kuko peupe hakuna mawingu.

Sahani hizi za chuma zimebeba wanyama wanaovuliwa baharini. Baadhi yao wakiwa ni samaki na kamba. Mtu mmoja aliyevalia shati ya nyekundu, anaonekana kupeana sahani kwa mwingine.

Chakula kizuri na kitamu kimepakuliwa kwenye sahani mbali mbali ikiwemo kaimati, viazi, nyama choma, mayai, mchele. Watu hula ilikupata nguvu na kufanya kazi.

Kundi la watu wakiwemo watoto wadogo na watu wazima, wametenganishwa na waya huku ndani yake kukiwa na mamba kwenye maji. Wengine wakiwapiga picha, wakiwashangilia. Pia kuna miti mirefu mikuu.

Chakula kizuri, kilichopakuliwa kwenye sinia kubwa iliyotengenezwa kwa chuma. Kinaonekana kuvutia na chenye ladha nzuri. Kinachoitwa kaimati, zilizotengenezwa kutumia unga wa ngano na sukari.

Mti aina ya nyasi unaomea kwa kutambaa kwenye mchanga wa bahari kukiwa na majani mengi yenye rangi ya kijani. Pia kuna takataka zinazoonekana kutapakaa mahali karibu.

Kijana aliyevalia shati jeusi iliyoandikwa fred kwa maandishi meupe yuko sokoni akiwa amevalia kofia. Anauza bidhaa likiwemo mahindi, sukari, bizari, tomato , nyanya, carrot .

Kwenye meza ya mbao ya zambarau yapo masahani mawili yenye rangi nyeupe ndani kukiwa na chakula kama kifuatacho, samaki wa kukuaangwa aliyepakwa na tomato na sima vipande vitatu.

Chakula kizuri kinachovutia na kupendeza, kinaonekana kikiwa na ladha mzuri tena kikiwa kimepikika vizuri. Kimepakuliwa kwenye sahani jeupe, ikiwemo ni viazi vilivyo karangwa, pamoja na mchuzi wa tomato kwenye kibakuli kidogo.

Kwenye mazingira ya baharini mchanga mweupe huku takataka nyeusi zikiwa zimezagaa kila mahali. Miti ya minazi zinaonekana kwa mbali kwenye anga kukiwa na mawingu pia kuna nyumba zilizojengwa kutumia makuti na zimepakwa rangi nyeupe zinaonekana.

Kwenye hoteli, kipo kiganja kilichoshikilia sahani ya rangi nyeue iliyobeba vyakula kama vifuatavyo kamba wakukaranga na pilau ya rangi ya zambarau, mchuzi kwenye kontena ya kuonyesha, ndimu na kachumbari.

Kwenye meza zipo sahani tatu za rangi nyeupe na konteina inayoonyesha zikiwa zimebeba samaki wa kukaanga na kachumbari ya tomato , ndizi na vijiko vinaonekana.

Kwenye kibanda, ndani yake kunazo ng'ombe na mtu mmoja akiwa amesimama amevalia tisheti ya rangi ya njano kando yake kukiwa na nyasi nyingi, chakula cha mifugo.